Timu ya mpira wa kikapu inaonekana ni Kenya ports authority, kutokana na herufi KPA, kwenye jezi ya wachezaji wawili wa mbele, ikisherekea ushindi wao. Wachezaji, makocha wao wamekusanyika wakiwa wameinua kombe la dhahabu angani.

Jukwaa lenye watu watatu wameketi kwenye viti vikubwa vya mbao. Inaonekana wakati wa tukio rasmi. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye maandishi makubwa likiashiria uzinduzi wa mahakama mapya au mfumo wa mahakama.

Kundi la wachezaji wa soka wanasherehekea ushindi. Wachezaji hawa wamevalia jezi za kijani na njano na wengine wamevalia medali shingoni. Wameinua kombe kubwa la dhahabu juu na mchezaji mmoja ainua mpira wa soka.

Kundi la watu wako kwenye mkutano wa kisiasa nchini. Wamevalia kofia na fulana zenye alama za PNU. Wengi wao wakiwa wamevalia mabango zenye maandishi Kazi iendelee ambayo yalikuwa kauli mbiu ya chama hicho.

Watu watatu mashuhuri wamesimama pamoja kila mmoja akiwa ameshika nakala ya ripoti au kitabu kinachoonekana kuwa ya jalada ya kijani. Mwanaume aliyevaa suti ya kijivu na tai anayefanana na rais William Ruto wa Kenya. Mwanamke aliyevaa vazi la mahakama na mwanaume aliyevaa suti ya bluu nyeusi na tai nyekundu kando.

Ofisi ya kisasa ya serikali, ikiwa na kaunta mbili za huduma kwa wateja. Kila kaunta ina mfanyakazi, mmoja aliye keti mbele ya computer . Juu ya kaunta kuna bango lenye maandishi Birth and Death certificates . Ikionyesha kuwa ofisi hiyo inatoa huduma za vyeti vya kukaliwa au kifo.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwania mpira wa kichwa wakati wa mchezo. Wawili wao wa timu moja waliovaa jezi ya njano na mmoja wa timu pinzani aliyevalia jezi nyekundu. Wameruka juu kujaribu kupiga mpira kwa kichwa.

Kiasi kikubwa cha vitambulisho vya Kenya vilivyofungwa katika kifungo mingi na zilizowekwa katika kisanduku kikubwa au trei. Pesa hizo zimepangwa kwa uangalifu na kila fungu limefungwa kwa bendi ya mpira au kamba.

Mashabiki wa mpira wa miguu, wengi wao wakiwa wamejaa jezi za njano. Zenye nembo ya Tusker, mashabiki aliye katikati anaonekana kuua na msisimo mkubwa akipiga kelele na kuinua mkono wake juu.

Mwanaume mzungu, labda mtangazaji au shabiki, akiwa amevalia kofia ya kauboi na miwani ya jua, akiongea na kuimba kwa furaha mbele ya umati wa mashabiki. Wa Kenya, ambao wengi wao wanaonekana kushangilia na kuonyesha bendera ya Kenya.

Umati mkubwa wa mashabiki wa mpira wa miguu waikiwa wamefurika, uwanja wa mchezo. Labda wakati wa mechi, huku baadhi wakiwa wamesimama, jukwaani na wengine wakiitembea kwenye sehemu ya chini.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza nje. Wanashiriki katika shughuli za kusajili au kuweka fomu. Mwanamke aliyevalia suti nyeusi ameketi mezani akijaza fomu. Watu kadhaa wamesimama wamezunguka meza. Baadhi yao wanaonekana wakisoma au kujaza nyaraka.

Mwanariadha wa kiume anafanya kuruka mbali na kutua kwenye mchanga. Anaonekana akipiga teke mchanga juu kwa nguvu baada ya kutua. Amelalia mgongo wake kidogo na mikono yake imeinuka juu.

Eneo la ujenzi kuna tinga tinga kubwa la rangi ya buluu na manjano lenye nembo ya Hyundai katikati. Tingatika hilo linaonekana likifanya kazi ya kuchimba au kuhamisha udongo. Karibu na tingatinga kuna mabomba makubwa ya saruji yaliyolala chini.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya mbao nje. Wanaonekana kushiriki katika shughuli fulani inayohitaji kujaza fomu au kuandika. Kuna wanaume watatu walioketi kwenye meza, wawili kati yao wakiwa wamejishughulisha na kuandika.

Kundi la watu sita, wanaume wanne na wanawake wawili wakiwa wamesimama mbele ya jengo la kifahari labda jengo la mahakama au ofisi ya serikali. Wote wamevalia mavazi rasmi. Wengi wao wakiwa na suti.

Kundi la watu wako kwenye ofisi ya mda au kitio cha kutoa huduma. Kuna dawati lenye mandihi infodex , mbele yake ambapo mwanamke ameketi akiwa amevalia barakoa na akishughulikia nyaraka. Kuna watu wengine wameketi kwa viti vya kijani na benchnwakisubiri...

Uwanja wa mpira wa miguu wakati wa mechi. Wachezaji kadhaa wanaonekana uwanjani wakiwa wamevaa jezi ya rangi tofauti baadhi yao wakiwa na jezi za kijani na wengine jezi ya rangi ya chungwa zenye mchoro. Kwa nyuma kuna umati mkubwa wa mashabiki.

Watu wawili wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ndani ya ukumbi mkubwa ambao unaonekana kuwa wa michezo au hafla. Mwanamke ameketi na anaonekana akimsaidia mwanaume kusaini fomu au kuandika kitu kwenye karatasi.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anatembea na rais wa Kenya William Ruto. Jaji mkuu amevalia vazi maalum la mahakama lenye rangi nyeusi na nyekundu na kitambaa cheupe. Rais Ruto amevalia suti ya rangi ya buluu.

Ndani ya kituo kikubwa cha huduma kinachoonekana kuwa cha Huduma Kenya kutokana na nembo iliyo kwenye counter ya taarifa. Katikati kuna counter kubwa yenye maneno information desk na wafanyikazi wawili walioketi tayari kutoa huduma. Nyuma ya counter kuna viti na meza nyingi zilizopangwa kwa ajili ya wateja.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta mezani ndani ya chumba kinachoonekana kama darasa au maabara ya kompyuta. Mwanamke aliye upande wa kushoto amevaa koti jeusi na shati jeupe ndani na anaonekana akitumia kipanya cha kompyuta huku mwanamke aliye upande wa kulia mwenye nywele ya zambarau zilizosokotwa amevaa shati la kijani kibichi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wako uwanjani wengine wakiwa wamevalia jezi nyeusi na machungwa yenye neno Al-Azizia na wengine wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya kahawia, bheji na kijani.

Timu ya mpira wa mguu wengi wao wakiwa wamevalia jezi nyeupe ya mstari nyekundu yenye nembo ya KDF ambayo inasimama The Kenye Defence Forces jeshi la ulinzi la Kenya. Wachezaji wamesimama kwa safu wakiangalia mbele.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa vijana wakishangilia katika tukio fulani. Wengine wamevaa fulana zenye bendera ya Kenya na baadhi yao wameshika bendera ndogo. Watu wengine wamevalia kofia za majani na inaonekana kama ni mashabiki wa mchezo au wanahudhuria.

Eneo la huduma kwa umma, labda Huduma Centre au ofisi ya serikali ambapo watu wanasubiri kuhudumiwa. Kuna viti vilivyojaa wateja walioketi na wengine wamesimama kwenye kaunta au eneo la kusubiri.

Majaji watatu, wanawake wawili na mwanamume mmoja. Wakiwa wamevalia majoho mekundu na meusi ya mahakama na shati nyeupe ndani. Wote watatu wanatabasamu na wanaonekana wenye furaha. Huku mwanamume akiwa ameshika barakoa.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu wakichuana wakiruka mpira angani wakati huu wa mechi. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe na mwingine amevaa jezi ya kijani kibichi na manjano. Wote wameruka juu angani wakijaribu kuguza mpira ambao unaonekana juu kidogo yao.

Sherehe rasmi yawezekana ni sherehe ya kuapishwa au tukio la kisheria .Mwanamume mmoja aliyevalia vazi refu, jeusi na kisheria na wigi nyeupe anasimama kuangalia wanaume wengine.

Umati wa watu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe ishara ya kuwa mashabiki wa timu flani pengine ni timu ya taifa ya mpira wa mguu. Katikati ya umati kuna wanaume, mmoja amejipaka rangi ya kijani ya jeupe mwili mzima.

Shughuli za kiserikali ikiwa huduma za umma zinafanyika chini ya hema. Mbele kabisa, mwanaume aliyevaa shati nyeupe na fulana nyeusi ameketi nyuma ya meza yenye kompyuta za mikononi akionekana anashughulikia au kutoa huduma.

Watu wawili wakiwa katika mazingira ya ofisi au kituo cha huduma, mwanamume ameketi mezani amevaa shati jeupe lenye mikono mirefu, kadi ya kitambulisho shingoni na galavu nyeupe mkononi, anaonekana akichunguza nyaraka zilizowekwa mezani.

Tanki kubwa la maji la rangi nyeusi likiwa limewekwa juu ya jukwaa la chuma. Jukwaa hilo lina nguzo za chuma na ngozi ndogo ya kijani lililounganishwa nayo. Tanki na jukwaa viko juu ya jengo au miundo za zege.

Wanaume wawili wakiwemo wanasiasa mashuhuri nchini Kenya. Raila Odinga aliyevalia suti ya bluu iliyokolea na Justin Muturi aliyevaa suti ya bluu na tai wakiwa wamesimama karibu na meza iliyo na kamera iliyowekwa kwenye tripodi na vifaa vingine vya kompyuta.

Wachezaji watano wa kike wa mpira wa kikapu wakiwa wamevalia jesi za timu ya kenya. Jesi zao ni nyeusi na zina maandishi'Kenya' mbele pamoja na namba ya jesi na nembo ndogo ya bendera ya Kenya. Wachezaji wawili wa nyuma wameshikilia mpira wa kikapu.

Kundi la viongozi na wafanyabiashara wanaoongozwa na naibu wa rais Rigathi Gachagwa, aliyevalia shati jeupe na mikono nyekundu wakikagua kompyuta. Wanaume wengine amevaa suti ya kijivu anatumia kompyuta, huku naibu wa rais na watu wengine wakitazamwa kwa makini.

Spoti za Kenya zenye rangi ya bluu zikiwa zimepangwa ndani ya sanduku la kadibodi, nembo ya Jamhuri ya Kenya na Shirikisho la Afrika Mashariki linaonekana dhahiri kwenye jalada la pasipoti, kuna rundo la pasipoti zilizopangwa kwa ustadi na pia ustadhi kwa vifaa vya rangi nyeupe.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wakiwa wamevalia jezi nyeupe na kaptula za blue . Wakishangilia na kuinua kikombe la dhahabu. Wanaonekana wamejaa furaha na masisimiko baada ya kushinda.

Watu wengi wakiwa wamekusanyika chini ya hema, ambalo linaonekana kuwa kituo cha huduma au usajili. Wengi wamevaa barakaoa. Mbele kuna meza iliyofunikwa na nguo ya kijani, ambapo kuna wafanyakazi wawili, wakiwemo wanawake waliovaa nguo zinazofanana na kofia za uso.

Kundi la watu wengi wakiwa wamevalia sare zinazofanana nyeusi na nyekundu. Wamekusanyika ndani ya jengo linaloonekana kuwa ofisi ya posta. Mwanaume mmoja amesimama mbele ya kundi akiongea na kuwasilisha huku wengine wakiwa wameketi wakimsikiliza na baadhi yao wamekaa.

Mwanaume mweusi aliyekomaa mwenye kofia ya upara kiasi amevaa suti ya rangi ya samawati iliyokolea rangi ya pink na tai ya rangi ya pink pia. Anasimama nyuma ya kinara na anashikilia kipaza sauti.

Eneo hili la usajili, kwa Huduma namba nchini Kenya ambapo watu wamekusanyika wakisubiri huduma. Kuna maafisa kadhaa walioketi kwenye meza za computer za mikononi wakihudumia wananchi. Baadhi ya maafisa wamevaa fulana au vazi lenye nembo ya Huduma namba.

Kundi la watu mashuhuri, wengi wao wakiwa wamevaa mavazi rasmi au ya kitaalamu. Wamesimama nje ya jengo linaloonekana kuwa la serikali kuu au mahakama. Watu wanne wa kwanza upande wa kushoto wamevaa majoho rasmi.

Umati mkubwa wa watu wakiwa katika shamrashamra na shangwe, wakinyoosha mikono yao juu angani. Wengi wao wanaonekana wakiimba au kushangilia na baadhi yao wamebeba bendera za Kenya huku wengine wakiwa na vifaa vya kushangilia kama vile pembe za plastiki.

Ofisi ya kisasa na safi, ikiwa na meza za kazi na kompyuta. Wafanyikazi wawili, mwanamke na mwanamume wameketi kwenye meza zao mbele ya kompyuta, wakionekana kufanya kazi. Juu yao kuna ishara yenye maandishi NCA services ikionyesha kuwa hii ni sehemu ya huduma za NCA.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wako uwanjani wanashangilia. Wengi wao wamevaa jezi za rangi tofauti ikiwemo njano, nyeusi na kijani njano, zikiwa na nembo za wadhamini Sportpesa . Mmoja wa mashabiki ana shati ya kijani.

Mwanaume aliyevaa suti ya bluu na tai anazungumza mbele ya hadhira ndogo ndani ya ofisi. Anaonekana akitoa hotuba au mawasiliano huku mikono yake ikiwa wazi. Nyuma yake kuna ishara kubwa iliyoandikwa Birth and Death Certificates ikiashiria kuwa mahali hapo kunatoa huduma ya cheti ya kuzaliwa na kifo.

Eneo la huduma za serikali hasa sehemu inayotoa vyeti vya kuzaliwa na vifo. Kuna wafanyikazi wawili walioketi kwenye madawati yao wakitumia kompyuta, wakihudumia wateja. Pana ishara ya kuonyesha kuwa huduma zinazotolewa kwa kibinafsi au kwa urahisi wa mwananchi.

Eneo lenye miundo mbinu ya maji. Bomba kubwa la rangi ya kijani kibichi linaonekana likipita juu ya mkondo wa maji machafu au tope. Kuna valvu ya blue iliyounganishwa kwenye bomba hilo. Karibu na bomba, kuna mabomba mawili ya zege, yaliyosimama wima.

Ofisi ya huduma kwa umma. Inaonekana kuwa kituo cha huduma za serikali au wakala labda Huduma Centre nchini Kenya kutokana na bendera ya Kenya na matangazo yanayoonekana. Kuna watu kadhaa wakiwa kwenye madawati ya huduma.

Watu wanne, wanaume watatu na mwanamke mmoja wakiwa wamekusanyika karibu na meza yenye nguo nyeupe. Wawili kati ya wanaume hao wanaonekana wakitia saini haraka. Mwanamke amesimama karibu na mmoja wa wanaume wanaotia saini.

Kituo cha akitoa huduma za serikali nchini Kenya kama inavyoonekana kwenye bango la kijani juu. Kuna viti vya huduma ambavyo watumishi wanahudumia wateja kwa kutumia kompyuta. Watu kadhaa wanaonekana wakisubiri kuhudumiwa au wakihudumiwa.

Umati mkubwa wa mashabiki wa mchezo wakiwa wamekusanyika uwanjani na kuinua mikono yao juu wakishangilia. Wengi wao wamevalia jezi za rangi ya bluu na nyeupe huku wengine wakiwa na kofia ya vitambaa.

Mchezo wa voliboli, uwanjani, ambapo watejazaji wakike wanashindana kwa nguvu. Wachezaji watatu wameruka juu ya wavu, mmoja akiwa amevalia jezi ya kijani kibichi na kaptura ya buluu, na wawili wengine wakiwa wamevalia jezi nyekundu.

Ndani ya ofisi ya Huduma Centre kituo cha huduma za umma nchini Kenya kuna mabango na vipeperushi vilivyo na nembo kama Huduma Kenya na kauli mbiu kama transforming Kenya service delivery na kuendeleza huduma bora. Ofisi ina sehemu zinazogawanyika kwa vizuizi vya kioo.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja ambaye anaonekana kuwa mrefu amevaa jezi nyeusi yenye namba kumi na nne na neno Kenya kifuani akiwa ameshika mpira wa kikapu. Mchezaji mwingine amevaa jezi ya kijani kibichi yenye nambari kumi na mbili mgongoni.

Kundi la watu ndani ya ofisi ambalo linaonekana kuwa kituo cha Huduma Centre nchini Kenya kutokana na maandishi Huduma Centre yanayoonekana kwa umbali. Mwanaume aliyevaa suti nyeusi na miwani anaonekana akiongea na mwanaume mwingine aliyevaa shati jeupe.

Kiongozi wa upinzani wa Kenya Raila Odinga amekaa mbele ya kamera na skrini ya kompyuta akionekana amejiandaa au kufanya mawasiliano ya video. Amevalia suti ya blue na tai. Nyuma yake kuna mbao nyeupe tupu.

Kundi la wanaume wakiwemo viongozi au maafisa wakiwa wamekusanyika nje wamevaa suti nyeusi na tai nyekundu na mwingine suti nyeusi na tai ya blue wanashikana mikono wakitabasamu jambo linaloashiria makubaliano, usalama au mkutano rasmi.

Kundi wa mashabiki wa soka wakiwa wamekusanyika uwanjani kushangilia timu yao. Wengi wao wamebeba bendera za rangi ya zambarau zenye nembo ya Bandari na maandishi Bandari fans . Wachezaji wa wafanyakazi wa timu ya Bandari wanaonekana pia katika picha.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevalia suti na mwanamke mmoja upande wa kushoto. Wanaume wawili katikati ambao wanaonekana kuwa viongozi muhimu wanapeana mikono huku wakitabasamu. Mmoja wao anaonekana kuwa rais wa zamani wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta.

Afisa wa huduma wa Kenya amevalia shati jeupe na kola jekundu akihudumia mteja ambaye amevaa kofia nyeusi na nguo za kijeshi. Afisa anaonekana akitabasamu na kumsaidia mteja. Nyuma yao kuna afisa mwingine akifanya kazi zenye kompyuta.

Hema kubwa la rangi ya kijani na nyeupe. Linaonekana kama kituo cha huduma au tukio .Ndani ya hema kuna watu kadhaa baadhi yao wakiwa wamevalia sare ya fulana zinazoashiria wafanyakazi na wengine wakiwa wateja au wananchi.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa mashabiki wako wamekusanyika katika eneo wazi. Watu kadhaa wameshikilia bango kubwa lenye maandishi na nembo ya timu ya soka. Watu hao wanaonekana wakiwa na furaha na msisimko labda wakisherehekea timu yao.

Kundi la watu wakiongozwa na mwanamke aliyevaa suti ya blue na tai akizungumza kwenye kinara cha hotuba chenye nembo office of the chief justice judiciary . Mwanamke huyo anaonekana kama jaji mkuu Martha Koome akionyesha mamlaka yake.

Pambano la soka la ligi kuu ya Kenya kati ya timu za Gor Mahia na AFC Leopards. Wachezaji wa timu zote mbili wamekusanyika karibu na lango wakiwa wanasubiri mpira wa kona. Wachezaji wa AFC na Gor Mahia wanaonekana wakiwa ndani ya eneo hatari.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa nguo zenye rangi ya kijani wakifurika barabarani. Wengine wanakimbia mbele huku basi lililopakwa rangi nyekundu na kijani likiwa imejaa watu juu na ndani.

Wachezaji wa soka wako uwanjani wakati wa mchezo, na watazamaji wanaonekana nyuma. Kuna wachezaji watano mbele, mmoja amevaa jezi nyekundu na kaptula za blue , na anamiliki mpira, wengine wanne wamevalia jezi ya njano na kaptula za blue .

Kundi la wachezaji wa soka waliovalia jezi ya bluu wakisherehekea goli au ushindi. Wamekusanyika pamoja wakikumbatiana na kugongana vichwa wakiwa wanatabasamu na msisimko mkubwa. Jezi yao zimeandikwa Bandari FC ambayo ni timu ya soka ya Kenya inayoshiriki ligi kuu.

Viongozi wawili wakuu, wamesimama mbele ya umati wa watu, kulia ni mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tai ya dhahabu ambaye anaonekana kuwa rais William Ruto wa Kenya. Kushoto kwake ni mwanamke aliyevaa joho rasmi ya mahakama yenye rafles nyeupe shingoni.

Majaji watatu, wameketi katika kiti cha enzi. Wakiwa wamevalia majoho mekundu, na meusi yenye kola nyeupe. Jaji aliye katikati anaonekana kuwa mwanamke, na nyuma yao kuna bendera ya Kenya na bendera nyingine yenye nembo ya Republic of Kenya.

Mwanamke aliyeonekana kuwa jaji mkuu, Martha Koome, wa Kenya akiongea kwenye kipaza sauti, akiwa amevaa mavazi ya kitamaduni na shanga ya njano mbele ya bango lenye nembo ya serikali ya Kenya.

Mwanariadha wa kiume akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali. Amelala kifudifudi na mchanga ukinyunyika pande zote. Anaonekana akishangilia au akionyesha ishara ya kufuarahishwa na kuruka kwake.

Kundi la watu wengi, wakiwemo wanawake na watoto wameketi kwenye viti vya kungojea ndani ya jengo, wanamuangalia mwanaume mmoja aliyeketi mbele yao ambaye anawaelekeza. Inaonekana kama wako katika eneo la huduma kama vile kliniki.

Ndani ya tukio cha huduma za umma labda Huduma Center nchini Kenya kutokana na nembo ya Huduma Kenya inayoonekana. Watu kadhaa wapo kazini wakiwa wamevalia barakoa za uso za baadhi yao wakiwa na sare zinazofanana na zile za Huduma Centre.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani wakati wa mchezo, mchezaji aliye katikati amevaa jezi ya bluu na nyeupe yenye namba ishirini na nne na neno Betika kifuani akiudhibiti mpira kwa mguu yake wa kulia.

Mchezo wa soka wa ukiendelea kwenye uwanja wenye nyasi. Wachezaji kadhaa wanaonekana wakishindania mpira. Timu moja inavaa jezi ya kijani kibichi na nyingine jezi ya buluu, na nyeupe zenye milia. Nyuma yao kuna jukwaa lenye watazamaji wengi.

Wanawake wawili wanashughulikia maswala fulani kwenye kaunta. Mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu zilizosokotwa ameketi nyuma ya kaunta akitazama na mwanamke mwingine ambaye anaonekana kama mfanyakazi au mhudumu wa huduma kwenye wateja.

Afisa wa Huduma Kenya mwanamke, anahudumia mteja mwanaume kwenye dawati la huduma. Kwenye skrini ya kompyuta ni afisa huyo, kuna maandishi Judiciary Services ikionyesha huduma maalum inayotolewa.

Rais wa Kenya, William Ruto, akiwa ameinua na kushikilia Biblia wakati wa hafla ya umma. Amekaa kando ya mke wake mama Rachel Ruto, ambaye ameangalia mbele, Rais Ruto amevaa suti ya buluu, na tai ya manjano.

Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta ,akiwa amevaa jaketi nyekundu na anatabasamu, huku akishika mikono wa mwanamke mwingine aliyetabasamu, wote wawili wakionekana kuwa katika tukio la umma .

Mwanaume, aliyevaa kofia nyekundu. Na barakoa ya bluu, akizungumza na mwanamke aliyevaa barakoa nyeusi ambaye yuko nyuma ya kaunta ya huduma. Labda katika huduma center au ofisi ya umma, kama inavyoonekana kutoka kwa ishara.

Kundi la watu wakiwemo vijana wawili mbele katika eneo lenye umati mkubwa wa watu nyuma yao ambao wamekaa kwenye viti vya uwanja au jukwaa. Mtu aliye mbele kushoto anaonekana akipiga picha na amevalia shati la rangi nyeusi.

Umati wa watu wenye shauku labda mashabiki wa mchezo au washiriki wa tukio Fulani wakishangilia na kuinua Mikono yao juu. Wengi wao wamevaa nguzo nyekundu na wengine wameshikilia bendera kubwa iliyo na rangi za bendera za Kenya.

Kundi la wanasiasa au viongozi wa kisiasa wakiwa wamekusanyika karibu na jukwaa lenye nembo ya ODM. Mwanasiasa mmoja anazungumza kwenye kipaza sauti huku mwengine wakimsikiliza. Nyuma yao kuna bango kubwa lenye picha ya Raila Odinga kiongozi wa chama hicho.

Kikapu cha plastiki kisicho na rangi nyeupe au rangi ya kahawia, iliyokolea. Chenye muundo wa matundu, inayoonekana kuwa ni kikapu kinachotumika kuhifadhia nguo chafu au vitu vingine vya nyumbani.

Rundo kubwa la vitambulisho vya taifa vya kenya vikiwa vimefungwa kwa kamba. Vitambulisho hivyo vimepangwa kwa wingi kwenye meza kuashiria idadi kubwa ya vitambulisho vilivyotengenezwa au kusubiri kuchukuliwa

Ofisi hii ya huduma ya umma inaonekana kama kituo cha huduma centre nchini Kenya. Kijana mmoja aliyevaa shati nyeupe na barakoa ameketi nyuma ya kaunta akitumia kompyuta. Kaunta hiyo imetengenezwa na kiio cha plastiki.

Umati mkubwa wa mashabiki wengi wa Kenya, wengi wao wakiwa wamevalia jezi nyekundu na kijani zinazoakisi bendera ya Kenya, wakishangilia na kufurahia tukio la mchezo labda raga, kutokana na nembo ya Kenya rugby iliyo chini kulia.

Kundi kubwa la mashabiki wa mpira wa miguu wa Kenya. Wakiwa wamekusanyika kwenye viwanja vya michezo. Wengi wao wamevalia jezi au nguo yenye rangi ya bendera ya Kikenya. Nyeusi nyekundu na kijani.

Timu ya raga ya Kenya wakiwa wamevalia jezi nyekundu zenye nembo ya Kenya Airways wakishangilia na kushikilia kombe kubwa lenye sanamu ya tembo wawili. Wanaonekana kuwa na furaha ya msisimko mkubwa baada ya kushinda mashindano.

Mwanamke anayeonekana kuwa jaji au afisa wa juu wa serikali anaapishwa, amevalia joho jekundu na jeusi na anashikilia kitabu pengine bibilia au katiba akisema nyuma ya kinara chenye nembo yana jamuhuri ya Kenya.

Mwanaume anayeonekana kuwa afisa au kiongozi anazungumza kwenye kipaza sauti akiwa amesimama nyuma ya kinara. Amevalia suti ya rangi ya samawati iliyokolea, shati ya waridi na tai. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya na mabango mawili yanayosimama.

Wanaume wawili ambao wanaonekana kuwa viongozi muhimu wakizungumza, mmoja wao ni aliyekuwa rais wa Kenya, Uhuru Kenyatta, ambaye amevaa suti nyeusi na tai ya bluu na mwingine ni jaji mkuu wa zamani wa Kenya, David Maranga, ambaye amevaa joho rasmi la mahakama lenye rangi kijani, nyeusi na dhahabu pamoja na wigi la mahakama.

Tukio linaloonekana kuwa la usajili au kujiorodhesha labda kwa ajili ya uchaguzi, kupiga kura au shughuli nyingine rasmi. Kuna wanaume wawili katikati ya picha. Mmoja aliyevaa shati la miraba na jaketi la bluu.

Kiongozi mashauri anaeza kuwa rais William Ruto wa Kenya akitembea katikati ya umati wa watu. Amevalia suti ya bluu na tai akitabasamu na kuangalia mbele. Upande wake wa kushoto kuna afisa wa kijeshi aliyevaa sare ya kijeshi na upande wake wa kulia kuna mwanamke aliyevaa suti ya bluu nyeusi na miwani.

Rais wa Kenya, William Ruto, akitabasamu na kuupokea hati au kitabu chenye jalada jekundu kutoka kwa mwanamke aliyevaa joho rasmi, la kimahakama. Labda jaji mkuu wa afisa mwingine wa mahakama. Tukio linaonekana kuwa la serikali au rasmi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wote wakiwa wamevalia jezi la bluu na soksi la rangi moja wakiwa wamesimama kwa duara na mikono yao ikiwa imewekwa mabegani mwa wenzao wakionyesha umoja, wapo katikati ya uwanja.

Wanaume wawili wakipeana mikono mbele ya bango lenye nembo ya timu ya ulinzi Stars FC. Na kauli mbiu Soldiers first. Wanawe mmoja aliyevaa suti nyeusi na taia anapeana mkono, na mchezaji ambaye amevalia jezi nyekundu ya timu yenye nambari 20 na jina R slaving.

Kundi la watu wakisubiri katika eneo la huduma za umma, labda Huduma Centre ama ofisi nyingine ya serikali nchini Kenya. Huku afisa mwingine aliyevaa sare akiwa amesimama akiongea na baadhi ya watu. Kuna mabango yanayoashiria huduma mbalimbali.

Eneo hili la huduma au usajili wa watu wengi chini ya hema kubwa likiashiria shughuli ya jamii au tukio la hadhara. Kuna watu kadhaa wameketi kwenye meza ndefu baadhi yao wakiwa wamevalia sare ya vitambulisho wakihudumia wananchi.

Mwanamke anaonekana akiwa kiongozi au mzungumzaji akiongea kwa bidii na kidole chake kimeinuka labda akisisitiza jambo. Amevalia nguo nyekundu yenye madoa meusi na mkufu wenye shanga nyeupe masikioni.

Kundi ya mashabiki wa mpira wa miguu wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani kibichi ambazo ni rangi zinazohusishwa na klabu ya Gor Mahia FC.Mashabiki hawa wamesimama uwanjani wakishangilia baadhi yao wameinua mikono juu na nyuso zao zinaonyesha msisimuko.

Wachezaji wa timu ya soka wakiwa wamekusanyika pamoja. Wamegandamana kwa mikono na mabega, labda wakijadiliana mikakati au kujipa moyo, labda wakati au baada ya mchezo. Wengi wao wamevaa jezi za manjano zenye kaptura nyeusi.

Kundi la watu wakiwa chini ya hema pengine katika tukio la ofisi au ya muda. Mbele mwanaume aliyevaa shati jeupe na suti nyeusi ameketi kwenye meza akitumia computer dogo. Computer yenyewe ya mkononi pia ipo mezani.

Kundi la mashabiki wa kandanda wengi wao wakiwa wamevaa jezi ya njano zenye nembo ya Tusker. Wanaonekana kuwa katika uwanja wa mchezo wakishangilia na kuinua mikono yao juu, huku baadhi yao wakionekana kushika vitu vinavyoonekana kama vinywaji.

Eneo la kusubiria iliyojaa watu wengi. Wakiwa wameketi kwenye viti vya mstari. Ndani ya ofisi ya huduma, kuna maafisa. Wanaendeleza shughuli zao nyuma ya kaunta.

Wachezaji wa soka wakiwa uwanjani wakati wa michezo. Kuna mchezaji mmoja mwenye jezi la njano na kijani akionekana akiwa na mpira karibu mstari wa kona huku mchezaji mwingine mwenye jezi nyekundu akimfuata kwa kasi.

Eneo la huduma za uma linaweza Huduma centre au tukio la kuwasajili watu. Kuna watu wengi wamesimama kwenye foleni na baadhi ya maafisa wanatoa huduma wakiwa wamekaa kwenye meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha kijani.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wengi wao wakiwa wamevalia jezi nyeusi na namba za chungwa migongoni mwao wakisherehekea uwanjani. Wachezaji hao wamekumbatiana na wengine wameinua mikono juu.

Wachezaji wa soka wanashangilia huku wamevalia jezi za rangi ya njano na kijani. Baadhi yao wanapigana makofi na kukumbatiana wakionyesha furaha kubwa. Nyuma yao kuna uwanja wa soka mwenye nyasi na jukwaa la watazamaji.

Kundi la watu wengi, wakiwa wamevaa nguo za blue na skafu, zenye nembo ya PNU, wakisherekea, wanaonekana wakiinua glasi la divai na kutangamsha juu, ishara ya shamrashamra.

Kundi la watu ndani ya ofisi ya serikali nchini kenya labda katika kaunti ya Nairobi. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wanasubiri huduma. Baadhi ya wafanyikazi wa serikali wamesimama nyuma ya meza wakishughulikia wateja.

Kundi la maafisa wa serikali na viongozi mbalimbali wakiwa wamesimama mbele ya jengo lenye ishara Department of Migration Passports . Jengo hilo limepakwa rangi ya njano. Kuna maofisa waliovailia suti na mmoja akiwa amevaa sare za kijeshi.

Kundi la watu watatu wakiwa wametabasamu wote wakiwa kwenye tamasha amaa hafla ya kimataifa , wanaume aliye katikati amepakwa rangi ya bendera ya Kenya usoni na amevaa jezi nyekundu ,kijani na nyeusi. Na miwani ya jua .Mwanamke aliyekushoto amevaelea kofia nyeupe na amevaa jezi nyembamba.

Eneo la mapokezi au dawati la habari ndani la jengo kubwa. Labda ofisi ya umma au kituo cha huduma. Dawati hilo ni jipya, likiwa na rangi nyeupe na sehemu ya juu ya mbao nyepesi. Limeandikwa kwa herufi kubwa za kijani na lina nembo ya Huduma Kenya.

Umati wa watu wakubwa na watoto wengi wao wakiwa wanawake, wamejipanga kwenye foleni ndefu mbele ya jengo. Baadhi ya watu wameshikilia karatasi. Kwenye jengo kuna bango lenye maandishi yanayoonekana kuwa ya Kiswahili.